Eneo hili ni eneo la shambani, na shamba hili ni shamba la migomba. Kuna migomba mingi ambayo imepandwa kwa laini na pia chini ya mgomba hiyo, mazingira yanaonekana ikiwa mazuri, nyasi ikiwa imekatwa na kukiwa kusafi kweli kweli. Migomba hii iko na rangi ya kijani kibichi na ni mirefu sana.

Katika meza hii kuna sahani ambayo imewekwa nyama na pia mchuzi. Na pia kando yake kuna kitambaa cheupe ambacho kimewekwa na pia kuna glasi ya maji na kuna sahani zingine ambazo zimewekwa kando yake na pia kuna uma. Katika sahani hii moja, kuna nyama ambazo ni nyama za mishakiki na zinaonekana sio zimepikwa vizuri maanake zinapendeza machoni.

Hapa kuna jiko na jiko hili kinatumika kuchomea nyama au pia vitu vingine. Jiko hili linaonekana likiwa na mishakiki ambayo imewekwa juu yake, pia kuna mtu kando yake anayegeuza au kutengeneza nyama hii.

Sehemu hii ni sehemu ya sokoni na kuna gari ambalo limeegeshwa na kuna mtu ambaye anaonekana akiwa anang'ang'ana kubeba mkungu wa ndizi. Mkungu huu unaonekana ukiwa mzito sana kwani, mtu huyu anaonekana akiwa ameinama. Kuna mama pia ameinama akiwa amefunga shuka kiunoni anachukua mikungu hiyo ya ndizi.

Hili ni eneo la shambani na katika shamba hili kuna migomba iliyopandwa. Mtu huyu anaonekana akishika mgomba moja na nyuma yake pia kuna migomba nyingi, mtu huyu amevalia kofia nyeupe na amevalia miwani pia. Kando yake kuna pia nyasi ambazo zimemea chini kwenye mchanga.

Sehemu hii tunaeza sema ni sehemu ya bahari au sehemu ya ziwa, na Kuna maji mengi ambayo yametapakaa kila mahali. Kando yake kuna vichaka vya miti ambavyo vimemea. Na kwenye mchanga katika sehemu hii uko na uchafu uchafu na mchanga wake pia ni mweupe.

Hapa kuna muuzaji na muuzaji huyu anauza nazi. Nazi zake ambazo anazichonga. Na mtu huyu akiwa amekalia kwenye kibao cha mbao na pia mtu huyu anaonekana ni mtu wa dini ya kiislamu akiwa amevalia kofia yake. Kando yake kuna pia vitu tofauti tofauti ambavyo vinauzwa.

Eneo hili ni eneo la baharini na pia kuna kibanda kinaonekana limejengwa kwa makuti. Kibanda hiki pia kina jina ambalo limeandikwa, Sunset. Pia nje kibanda hicho kuna nyasi ambazo zimemea kwenye mchanga na pia kuna minazi mingi ambayo imemea.

Hapa kuna meza, na katika juu ya meza hii kuna bakuli nyeupe au sahani nyeupe, na sahani hii imeekelewa chakula ambacho kimepangwa kwa ustadi fulani. Kuna ugali na kuna karoti ambazo zimekatwa na kupangwa kwenye sahani hii. Pia kuna samaki ambayo imetiwa mchuzi juu yake. Samaki hii inaonekana ikiwa tamu sana.

Eneo hili ni eneo la baharini na hapa kuna hoteli ambayo imewekwa hema tofauti tofauti mbele yake na pia kuna minazi ambayo imepandwa ili kuzingira eneo hili. Eneo hili linaonekana mchanga wake ukiwa msafi na ukiwa mweupe pepepe na pia kumefungwa na miti.

Katika sehemu hii ya sehemu ya baharini na kuna uchafu mwingi ambao umetapakaa, na pia kwenye nyasi au mimea ambayo imemea. Mimea hii iko na rangi ya kijani kibichi. Pia uchafu huu, mchanga huu kuna chupa ambayo inaonekana.

Katika meza hii kuna sahani ambayo imewekelewa, na meza hii iko na rangi ya chui. Na pia kuna katika sahani hii kuna pilau ambayo imepikwa, na kuna nyama ambazo zinaonekana. Pia kuna ndimu au limau ambalo limekatwa vipande vitatu na kupangwa kando yake. Pia kuna tomato na vitunguu ambavyo vimekatwa na kupangwa huko ustadi fulani.

Katika meza hii kuna sinia nyingi tofauti ambazo zimepangwa. Sinia hizi zikiwa na wali juu yake na wali huu umetiwa mchuzi wa nyama na viungo vilivyokatiwa kachumbari. Kuna sinia zilizopangwa chini na zingine zikaekelewa juu yake. Pia katika sinia hizi kuna viazi.

Eneo hili ni eneo la shambani, na shamba hili ni shamba la migomba ya ndizi. Na kuna kijana ambaye ameonekana akiwa amesimama na huku akiwa anaegemea kigongo fulani. Na nyuma yake kuna kuna mikungu ya ndizi ambayo imewekwa kwenye gunia. Mikungu hii inaonekana ikiwa imewekwa mingi hadi kutengeneza mlima.

Katika meza hii kuna vyakula ambavyo vimepangwa au vimewekwa juu. Vyakula hivi vimewekwa na sahani ambazo zimechongwa kwa ustadi au kwa umaarufu fulani. Kuna wali ambao umewekwa; wali mweupe, kuna wali ambao mwingine umetiwa vitu, kuna nyama ambayo imepikwa, kuna sharubati.

Eneo hili ni eneo la sokoni na kuna mwanamke mmoja ambaye amevalia kofia na pia mwanamke huyu amevalia kaptula. Mwanamke huyu anaonekana akiwa anachagua samaki na amemshikilia samaki mmoja. Kando yake kuna mtu ambaye ameonekana akiwa amekalia kwenye ukuta na wengine kwa umbali pia wakiwa wameketi.

Hii ni sehemu ya mjini au ndani ya hoteli pia na hapa kuna kidimbwi cha maji ambacho kiko na maji mingi yanaonekana. Pia kando yake kuna meza ambayo imeandaliwa vyakula vya aina mbalimbali. Kuna samaki ambayo imetiwa mchuzi na kachumbari, kuna mchele mweupe, pia kuna vibanzi na pia kuna mchele mwingine ambao uko na nyama.

Hii ni sehemu ya baharini. Mchanga wake ni mweupe pepepe, pia kuna nyasi, miti ambazo zimemea na miti hizi ziko na rangi ya kijani kibichi. Pia kuna matairi ambayo yameonekana yakiwa yamepangwa na kutengenezewa miti kupandwa miti, Kwa umbali kuna jengo jeupe ambalo linaloonekana.

Katika sehemu hii kuna mikungu ya ndizi ambayo iko imepangwa. Mikungu hii iko na ndizi mbili inaonekana ikiwa imepangwa nyingi sana kila mahali. Mandizi hizi zimetapakaa kila mahali ni kama ni eneo la sokoni.

Hapa kuna sahani nyeupe na sahani hii ndani yake kuna sambusa ambazo zimepikwa na pia kuna bajia ambazo zimepikwa na kukaushwa vizuri. Pia kuna kibakuli ambacho kiko na mchuuzi ambao uko na rangi nyekundu. Chakula hiki kinaonekana kuwa kitamu na kinapendeza machoni.

Katika meza hii kuna sahani nne. Moja ikiwa na maharage ya nazi, ingine ikiwa na wali ingine ikiwa na samaki na mchuzi na kachumbari na ingine ikiwa na nyama na kachumbari pia.

Eneo hii ni sehemu ya baharini na kuna nyasi nyingi ambazo zinaonekana zimemea. Nyasi hizi ziko kwenye rangi ya kijani kibichi na pia kwa umbali kuna vichaka ambavyo vinaonekana. Mchanga huu unaonekana ukiwa mweupe sana na pia una uchafu uchafu kando yake.

Hapa kuna mbuzi na kuna nazi na pia kuna sinia na kunaonekana kuna mkono ambao umeshikilia nazi na unakuna nazi hii kutumia mbuzi. Kuna pia machicha ambayo imeonekana iko kwenye sinia na kando yake kuna kipande kingine cha minazi ambacho kimebakia.

Hapa kuna sahani na sahani hii iko na maandazi. Mandazi haya yamepikwa vizuri, yana rangi mzuri ambayo ya kutamanisha. Sahani hii imewekwa kwenye meza na kando yake kunaonekana kuna vitu ambazo kitambaa ambacho kimewekwa.

Eneo hili kuna vitu au bidhaa mbalimbali ambazo zinauzwa. Na wakati huu unaonekana ni wakati wa usiku. Kuna taa za chimni ambazo zimewashwa, na kuna wauzaji ambao wamekaa kwa mbali ambao wameuza bidhaa ambazo zingine mbali mbali. Katika meza hii kuna mishakiki, kuna vitobosha, kuna vitu zingine pia vinauzwa.

Eneo hili ni eneo la sokoni na soko hili linauza samaki wa aina mbalimbali. Kuna samaki ambao ni wadogo wadogo na kuna wengine ni wakubwa. Na samaki hawa wamepangwa kulingana na mpangilio au kulingana na kiwango na pesa ambazo wanazouzwa. Pia kuna watu ambao wanaonekana wakiwa wanachagua samaki hawa ili waende wakapike.

Eneo hili ni eneo la mjini na ni sehemu ya mji wa Mombasa, kuna majumba ya gorofa ambayo yanaonekana kwa mbali na pia kuna pembe za ndovu mbili ambazo zinaonekana kwa umbali. Kuna watu wengi ambao wanaonekana wakiwa wanatembea katika barabara hii na kuna mtu mmoja ambae anaonekana akiuza shawarma.

Hapa kuna jiko la makaa, ambalo jiko hili juu yake kumeelekelewa nyama ya mishikaki. Nyama hizi zimepangwa kwa laini. Pia kuna mtu anayeonekana akiwa anageuza nyama hizi. Chini yake kuna sinia ambayo imewekwa na pia kunaonekana kuna moto ambao unawaka mwingi.

Sehemu hii ni sehemu ya sokoni na hapa pia kuna beseni ambazo zimewekwa bidhaa mbalimbali. Kuna bidhaa zingine za rangi nyekundu na zingine za rangi nyeusi, na pia za rangi nyinginezo. Bidhaa hizi kuna zingine zimesagwa na zingine ambazo hazijasagwa. Pia kando yake kunaonekana kuna karatasi ambayo imewekwa kuzunguka.

Sehemu ni sehemu ya sokoni na kuna bidhaa mbalimbali ambazo zinauzwa. Bidhaa hizi zikiwa za aina tofauti tofauti, kuna zingine ambazo zimesiagwa kuna zingine ambazo hazijasagwa. Pia kuna kibidhaa kingine kimewekwa ambacho kinachotoa moshi.

Hili ni eneo la sokoni, na hapa ninaona kuna muuzaji mmoja wa samaki. Muuzaji huyu amepanga samaki zake zingine zikiwa tatu, na kuna tatu tatu kando kando, na kuna zingine bado inaziandaa. Na juu mahali ambapo amepangia samaki zake, kuna ndoo ambayo imewekwa.

Sehemu hii ni sehemu ya baharini na kuna pia jumba jeupe lenye ambalo limejengwa na kando ya jumba hilo pia kuna minazi mingi ambayo imepandwa na pia kuna miti mingine kando na minazi. Katika mchanga huu wa eneo hili umemea nyasi. Kwa umbali kunaonekana bahari na inaonekana ikiwa tulivu.

Hapa kuna ndoo ambazo zimewekwa fanaka mbalimbali ikidhihirisha kwamba sehemu hii ni sehemu ya sokoni. Kuna bidhaa ambazo zingine zimesiagwa, kuna zingine ziko za tembe tembe na kuna zingine pia ziko kama vijiti. Katika bidhaa hizi ziko na rangi tofauti tofauti. Kuna zingine za rangi nyekundu na kuna zingine pia ziko na rangi zinginezo.

Sahani hii iko na viazi karai, viazi hivi vinaonekana vimetiwa dania ndani kabla ya kupikwa, na pia kuna mchuzi ambao uko kwenye kibakuli. Viazi hivi viko katika sahani nyeupe, na mchuzi huo uko kwenye bakuli ya glesi .

Apa kuna bakuli ambayo iko na wali, na nyama, na viazi, na wali huu pia unaonekana uko na mbaazi ndani, chakula hiki kinakaa kinatamanisha sana machoni, chakula hiki kimeekelewa mezani.

Hapa kuna chakula kimeekelewa mezani na meza hiyo ni ya rangi ya kijani kibichi. Ndani mwa sahani hiyo ilio na chakula ni chakula, kuna mchele na nyama ambayo imesagwa. Chakula hichi kweli kinapendeza na kinatamanisha sana.

Hili ni eneo la ufuo wa bahari na kuna jumba ambalo linaonekana kwa mbali, bahari inaonekana ikiwa tulivu na pia anga inaonekana ikiwa tulivu. Kwenye mchanga wa bahari huu hii kuna miti ambayo imemea na miti hii iko na rangi ya kijani kibichi.

Mazingira haya yanaonekana yakiwa ni hoteli ya kifahari na nje ya hoteli hii kuna nyasi nzuri ambayo imekatwa kwa ustadi flani, yanaonekana yakiwa mazingira matulivu, kuna jumba jeupe ambalo linaonekana kwa umbali na kuna minazi pia na kuna barabara ambazo zimetengezwa kwa mawe zikionyesha njia nzuri.

Hapa kuna sahani ambayo imeekwa na sahani hii ina chakula, chakula kilicho ndani ni mchele na nyama na kabeji kando yake kuna paka ambaye amelala anaonekana akitizama chakula hicho na mlango uko wazi.

Hapa kuna bakuli. Bakuli hii imeekelewa juu ya meza na ndani ya bakuli hii kuna maharagwe ambayo yametiwa tui la nazi na pia maharagwe haya yametiwa pilipili nne ndani yake.

Kuna kidole cha mtu kimeshikilia kipande cha ndizi mbichi ambayo imekatwa kutoka kwenye shina lake. Ndizi hii ni aina ya ndizi za kupikwa huitwa matoke na bado haijakomaa. Inaonekana iko katika hatua za maandalizi ya kupikwa. Nyuma kuna maganda ya ndizi yaliotupwa baada ya kumenya.

Hapa kuna kikapu ambacho kimebeba vibanzi na pia vimefunikwa na gazeti na pia kuna vitu zingine zaidi kikapu hiki kimeekwa sakafuni na hizo vitu vingine vimeekwa kwenye nailoni.

Hapa kuna mamba wanne na mamba hawa huishi majini na pia huisha kwenye ardhi kavu. Mamba hawa wanaonekana kuwa katika hali ya utulivu huku wakiota jua. Mamba hawa wanatumika kama kivutio cha utalii.

Haya ni mazingira ya shambani na shamba hili liko na migomba ya ndizi na migomba hii inaonekana ikiwa na hali ya kunawiri. Migomba hii imewekewa mbolea na pia kuna mingine midogo modogo ambayo inayochipuka.

Eneo hili ni eneo la soko ya vyakula, na kuna sharubati ambayo imewekwa kwenye ndoo. Kuna mtu ambaye anachota sharubati hiyo na kuigeuzia kwenye vichupa vidogo vidogo. Kuna pia wafanyakazi wengine ambao wanauza bidhaa zao. Kwenye meza hizo kuna kaimati, kuna nyama.

Naona kuna nyani na kuna ng'ombe na nyani hawa na ng'ombe huyu wanaonekana kwamba wanakula chakula ambacho kilichomwangwa chini. Nyani hawa wako watatu wawili wanakula mmoja anatazama mazingira aliyokuwa.

Sahani hii imebeba chakula, na chakula hicho ni mchele na nyama ya kusyagwa, na iko na viazi. Chakula hiki kinaonekana kiko kitamu sana, maana nyama hiyo imepikwa vizuri na kutiwa viungo tofauti tofauti.

Hiki ni kitita cha ndizi, ndizi hizi zimeiva, na ndizi hizi ziko nne, ndizi hizi ziko tayari kuliwa, kitita hiki kinatoka katika mgomba wa ndizi, pia kimewekwa katika eneo lake, hili liko nyeupe.

Hapa kuna uteo na ndani ya uteo hii kuna nazi ambayo imekunwa na kuna pia nazi zingine ambazo zimepasuliwa na ili kusubiri kukunwa. Kando yake, kuna kuna mkeka ambao umewekwa.

Humu ni ndani ya gari na kuna mtu ambaye amekaa ndani ya gari hili kando ya pahali pa kuendeshea gari na kuna mkono ambao ulioshikilia dafu na mkono huu unaonekana kuchorwa na pia umevalishwa saa.

Hapa kuna sahani mbili moja ikionyesha kachumbari ingine ikionyesha kachumbari ikiwa na pilau, pilau hii imechanganyika na nyama, pilau hii iko na rangi ya manjano na pia kuna kimkebe kiglasi kiko na mchuzi ndani yake.

Hapa kuna bakuli mbili ambazo zikona chakula, na chakula hio ni mchele ambao ukona nyama ndani na tomato na pia kuna tunda na kuna mchuzi uliowekwa kando. Na chakula hiki kinaonekana kitamu kweli na nimeelewa mezani tayari kwa mankuli.

Hapa kuna sahani ambayo iko juu ya meza na sahani hii ikona mchele na mchuzi. Mchele huo umepakwa rangi. Sahani hii ikona umbo la samaki na pia hio ingine ikona umbo la mviringo.

Hapa kuna sahani tatu ya vyakula moja ikiwa na kachumbari na kijiko, ingine ikiwa na pilau ndani na kijiko, ingine pia ikiwa na mchuzi. Sahani hizi zimeandaliwa na chakula kizuri na chakula hiki kinatamanisha.

Hapa ni sokoni na soko hili ni la kuuzia madafu na kuna madafu ambayo mengine yamechongwa na mengine bado hayajachongwa na pia kwa umbali kuna watu ambao wanaonekana wakiwa wamesimama tayari kuyanunua madafu haya.

Hapa kuna madafu ambayo yamechongwa na yamewekwa. Mezani madafu haya yako sokoni tayari kuuzwa. Kuna mtu ambaye amesimama kando na kuna watu wengine wanaoonekana kwa umbali.

Hapa kuna sahani mbili na sahani hizi mbili zikona vyakula ndani. Moja ikiwa na mishikiki nyingine ikiwa na vibanzi ndani yake. Vyakula hivi vimepikwa tayari kuliwa na vinaonekana vikiwa na rangi nzuri inayopendeza machoni.

Naona kuna watu wawili ambao wamevalia shati za rangi nyekundu na mmoja amevalia kofia na wako chini ya hema. Wamebeba vyakula tofauti tofauti, mmoja amebeba samaki, mwingine amebeba mishikaki. Wanaonekana kwamba ni wauzaji maana nguo zao ziko na vibandiko, "Cafe 001."

Hapa kuna dipu ya kuoshea ng'ombe . Na kunaonekana kuna ng'ombe ambazo zinaingia kwa dipu hiyo. Na nje ya jumba hili la kuoshea ng'ombe kuna wanawake na wanaume. Kuna mwanaume mmoja aliyeko mbele na mwanamke wawili wakiwa huko nyuma.

Katika meza hii kuna watu ambao wamekaa, na katikati yao, kuna sahani au sinia. Sinia hii imebeba mchele na nyama ya kusagwa na mayai na kachumbari, na pia kuna glasi ambazo ziko na sharubati ndani. Pia katika meza hii kuna simu, na pia kuna sahani. Katika sahani hiyo kuna vijiko.

Hii ni sehemu ya ndani ya hoteli kubwa la kifahari, na hapa kunaonekana kuna mhudumu ambaye amebeba kitu vyakula katika mkono wake. Na hapa katika mkono wake, vyakula hivi kuna samaki na kuna tomato ambazo zimekatwa, na pia kuna vibanzi na pia kuna nyama.

Huu ni ufuoni mwa bahari na kuna maboti ambayo yanaegeshwa. Boti haya yakionekana yakiwa ya zamani kweli na eneo hili linaonekana likiwa na nyasi na uchafu sana. Pia kuna minazi mingi ambayo imepandwa.

Hapa kuna meza na meza hii imepangwa samaki juu yake na samaki hawa wanaonekana wakiwa wa aina mbalimbali wengine wakiwa wadogo, wengine wakubwa, wengine katikakati na pia samaki hawa wako na rangi tofauti tofauti.

Hii ni eneo la sokoni na soko hii watu wanauza bidhaa mbalimbali. Kuna wale wanaouza nguo, kuna wale wanaouza samaki, na kuna wengine pia kwa umbali wanauza bidhaa zingine. Kuna samaki ambazo zimewekwa kwenye sinia, na kuna zingine pia hazijawek𝑤a kwenye sinia.

Hapa kuna ng'ombe na ng'ombe hawa wanakamuliwa maziwa. Wanakamuliwa maziwa kutumia kifaa flani kinachochukua maziwa na kuyaweka kwa chupa flani na baada ya hapo ndio maziwa haya yapelekwe kuhifadhiwa.

Hapa kuna viazi vya kukaanga ambapo kimekorogwa na rangi ya manjano na nyekundu. Viazi hivi vimewekelewa katika karatasi nyeupe. Viazi hivi huwa vinakuwa chakula cha kitamaduni au chakula kinacholika sana mitaani.

Hapa kuna muuzaji wa mihogo, mihogo hii ambayo imechomwa na pia na choma mahindi mihogo hii imeekelewa kwenye nyuzi na pia inaonekana imechomeka vizuri. Kwa umbali pia kunaonekana kuna nyumba na pia kuna miti.

Hapa kuna sahani nyeupe ambayo iko na vyakula ndani, chakula hichi ni pilau ambayo iko na nyama na pia imewekwa dania na kando yake pia kuna vitungu ambavyo vimekatwa kwa mviringo, na pia kuna kachumbari ambayo imewekwa.

Hapa kuna sahani nyeupe, na sahani hii imepangwa chakula kwa ustadi. Nyama zikiwa zimepangwa kwa laini na mchele ukiwa umewekwa kwa kumvikengu ukiwa katika pembe ya sahani hiyo. Pia kuna bakuli ambayo imebeba mchuzi pia kuna limau ambalo limeekwa.

Hapa kuna meza nyekundu, na juu ya meza hii kuna sahani mbili. Moja ikiwa na maandazi matatu na ingine ikiwa na maharagwe ya nazi. Maharagwe haya yametiwa kijiko ndani.

Hapa kuna kibanda kilichojengwa na paa la makuti, na pia limezingirwa na miti ya kijani kibichi. Miti hiyo inaashiria manthari mazuri, na pia kuna minazi mirefu.

Hapa ni shambani na shamba hili ni shamba la migomba ya ndizi. Kuna mgomba ya ndizi iliyopandwa mingi sana kwa hekari kubwa na migomba hii inaonekana kuwa katika hali nzuri na yakupendeza.

Huyu ni kiboko na ni mnyama mkubwa ambaye anayeishi majini , kando yake kuna ziwa la maji na miti mingi. Chini kunaonekana kwamba eneo hilo limenawiri sana na pia kuna muonekano wa mazingira matulivu.

Hili ni eneo la sokoni, na soko hii inauza vyakula tofautitofauti. Katika meza hii kuna vyakula ambavyo tofauti vimeandaliwa. Kuna mishakiki, kuna vibanzi, na pia kuna watu ambao wanaonekana wakiviangalia vyakula hivi na wengine wakinunua. Kuna taa ya chimney mbili zilizo mahali hapa.

Hapa kuna sahani nyeupe na ndani ya sahani hii kuna mchele na pia kuna samaki ambaye imemwagiwa mchuuzi huu. Sahani hii imeshikiliwa na mkono na chakula hiki kimetengenezwa na bidhaa mbalimbali.

Hapa ni duka la kuuzia samaki. Na kuna samaki wa aina mbalimbali wakiwa na pia wamebandikwa bei tofauti tofauti. Wengine mia sita, kuna wengine elfu moja mia mbili, na kuna wengine elfu moja mia sita.

Hapa kuna bakuli au sahani iliyo na mchele na ikawekelewa bakuli ingine iliyo na mchuzi unaooekana mtamu kweli ,maana umewekwa viungo mbalimbali na pia kuna nyama ambayo inaonekana imechomwa na kupangwa kwa ustadi flani .

Hapa kuna mkeka na mkeka huu umewekelewa chakula juu. Kuna mtu ambaye ameshikilia sinia iliyokuwa na pilau akigawia sahani zingine zilizoko katika mkeka huo kuna sahani iliyo na mchele na. Kuna sahani iliyo na samaki.

Hapa kuna ng’ombe, ambayo imefungwa kamba mguuni, na pia kuna ndoo ambayo imeekwa. Kuna mwanamke anaonekana akiwa amechuchumaa na anakamua ng’ombe hiyo. Ng’ombe hiyo inaonekana ikiwa imetulia huku ikisubiri kukamuliwa.

Hii ni sehemu ya ndani ya hospitali, na kuna daktari ambaye amevalia sare zake za kazi, na pia amevalia gloves za blue mkononi, na pia amevalia kofia kichwani. Daktari huyu pia akona barakoa na miwani, anaona akipima bidhaa zingine.

Hili ni shamba la ndizi na kuna migomba mingi iliyopandwa kuna migomba miwili iliyobeba mikungu ya ndizi ambazo zimeiva na kuna mmoja kwa mbali unaonekana kwamba umebeba ndizi ambazo hazijaiva ndizi hizi zinaonekana zikiwa nyingi sana.

Hapa kuna migomba ya ndizi nyingi sana na kuna mwanamke ambaye amesimama mbele ya migomba hiyo anaonekana kwamba anaangalia mazingira hayo na kuwa mwenye fikra ya jinsi atakavyoimarisha mazingira haya nyuma yake kuna jengo la nyumba.

Hapa kuna sahani, na sahani hii iko na bhajia. Bhajia hizi zimepikwa na dhania ndani pia na pia katikati ya sahani hio kuna mchuzi wa tomato . Mchuzi huo ukionekana umechanganywa na tomato na vitunguu na pilipili.

Hili ni eneo la shambani na shamba hili ni la migomba ya ndizi na kuna mkulima ambaye anaonekana amesimama na kushikilia kiuno huku akitazama vitita vya ndizi ambavyo viko. Mkulima huyu amevalia suruali nyeupe na shati nyekundu na kofia nyekundu. Katika ndizi hizi kuna...

Hapa ni shambani na kuna migomba ambayo imemea, kuna mama mmoja anaonekana akikata kitita kimoja cha ndizi, na pia mama mwingine akiwa amebeba mtoto mgongoni, kando yao kuna kibao kimoja kinachoonekana kikiwa kimepakwa rangi ya kijani kibichi.

Hizi ni ng'ombe za maziwa na ng'ombe hizi ziko nyingi. Ng'ombe hizi zinaonekana zikila chakula na kwa maskio ya ng'ombe hizi kuna vibandiko vya vilivyowekewa na pia nyasi hiyo imewekwa katika tairi kubwa.

Mazingira haya ni eneo la ufuo wa bahari na kuna minazi mingi ambayo imepandwa kwa umbali na pia kando yake kuna miti mingine ambayo imepandwa. Katika mchanga huo kuna nyasi ambazo zimemea na nyasi hizo zimeshikilia uchafu.

Hapa ni kibanda cha samaki na samaki hao wamepangwa kulingana na kiwango chao kuna wengine wakubwa na kuna wengine wadogo. Na kibandani humu mna mwanamke ambaye ameketi na nyuma yake kuna hema ya rangi ya kijani kibichi.

Hii ni sehemu ya ndani ya jumba ambapo pia tunaeza sema ni mahali pa kupikia. Kuna vyakula mbalimbali ambavyo vimeandaliwa na kupangwa katika bakuli au sahani mbalimbali. Vyakula hivi pia ni vya aina tofauti tofauti na vinapendeza sana.

Kuna mti ambao umepandwa na uko na maua mekundu na mti wenyewe ni wa rangi ya kijani chini yake kuna nyasi ambazo zimepandwa na kukatwa vizuri na kando yake kuna onekana kuna jumba jeupe pia kuna barabara iliyotegenezwa na mawe.

Hii ni sahani na sahani hii imeekelewa kwenye meza. Ndani ya sahani hio kuna samaki na kuna mboga za majani, kuna tomato ambayo imekatwa, kuna limau na pia kuna bakuli ambayo imeekwa mchuzi wa rangi ya nyekundu.

Hapa kuna sahani ambayo imewekwa kwa meza na sahani hiyo imewekelea sahani nyingine juu yake na katika sahani hizi mbili moja ikiwa na wali na kijiko na ingine ikiwa na mchuzi na samaki ambaye iliyotiwa ndani ya mchuzi huo. Mchuzi huo unaonekana ukitiwa viungo mbalimbali.

Mandazi yaliyopikwa na yana rangi ya kahawia, mandazi haya yamewekwa katika bakuli na yamewekelewa juu ya meza. Mandazi haya yako manne yanaonekana kuwa matamu kweli, yanafurahisha machoni kwa mtu kula.

Hapa kuna nyasi na pia kuna miti ya aina tofauti tofauti. Eneo hili linaonekana ni ziwa la maji maanake pia kuna maji mengi yaliyoenea katika eneo hili na juu ya maji haya yamezingirwa miti ya aina tofauti tofauti au mimea tofauti tofauti.

Hapa ni hotelini na hoteli hii iko katika karibu na bahari na pia kuna mhudumu wa hoteli hii akiwa amebeba vyakula kwa mikono zote mbili. Kuna vyakula mbalimbali ambavyo amebeba mwingine mchuzi wa nyama, mchele, mwingine nyama.

Hii ni sehemu ya ufuoni mwa bahari, na katika mchanga huu kuna uchafu mwingi ambao umekusanyika. Uchafu huo unaonekana ni uchafu ambao umekuja ukawachwa na maji au mawimbi ya maji yaliyokuwa yakipiga sana.

Meza hii imeekelewa sahani nne ambazo zikona vyakula vya aina mbalimbali na pia kuna kasahani kadogo kilivyo na vijiko. Mandhari haya yanaonekana ni mandhari ya hotelini. Kuna mchele, kuna pilau.

Hapa kuna meza, na meza hii kuna vyakula, kuna vijiko vilivyowekwa kando hili kukulia chakula hicho. Chakula hiki kina kachumbari, kuna nyama iliyowekwa, kuna mayai, kuna mchele iliyowekwa rangi, kuna mchuzi, kuna kijiko, kuna uma, kuna kisu, kuna chumvi, kuna pia...

Hapa ni ndani ya zizi la ng'ombe na kuna ng'ombe ambaye amefungwa kamba kwa mguu anaonekana. Ng'ombe huyu anaonekana akiwa anakamuliwa maziwa na kuna ndoo ambayo imewekwa chini ili maziwa haya yanapotiririka aingie katika ndoo hiyo. Kuna mtu ambaye amevalia nguo zake za kijani kibichi amekaa ili kukamua ng'ombe hiyo.

Huyu ni kiboko ni mnyama wa majini. Na kiboko huyu huishi pia majini na ardhini. Mnyama huyu ni kati ya wanyama wakuu watano katika nchi ya Kenya. Kando yake mazingira yanaonekana yakiwa mazuri, kuna maji, ziwa la maji, kuna miti ambayo majani yake yako kijani vizuri.

Hili ni eneo la ndani ya soko. Na katika soko hili kuna bidhaa au fanaka mbalimbali ambazo zinauzwa. Kuna bidhaa zingine zilizo za chembechembe, kuna bidhaa zingine ambazo zimesiagwa, na kuna bidhaa zingine zimewekwa katika ndoo na zingine zikiwa zimewekwa katika mikebe midogo midogo.

Katika eneo hili kuna ukuta ambao umejengwa na pia katika mchanga huu kuna nyasi ambayo imemea, nyasi hii inaonekana ikiwa kijani kibichi na katika ndani ya ukuta huo au nje ya ukuta huo kuna kichaka kikubwa cha rangi ya kijani kibichi.

Hili ni shamba la migomba ya ndizi, na shamba hili linaonekana likiwa na migomba mingi, ikiwa mirefu sana. Migomba hiyo imezingirwa na miti tofauti tofauti mirefu, lakini migomba hii inaonekana kwamba kuna majani ambayo

Hapa kuna nazi na maembe. Nazi hizi na maembe haya yako katika vikapu. Kuna nazi ambazo zimepasuliwa ziko tayari kuliwa na kuna zingine bado hazijapasuliwa . Maembe haya pia yako katika kikapu na yanaonekana kuiva tayari kulika.

Kuna ng'ombe ambazo zimekaa katika eneo la kutupa taka. Ng'ombe hizi zinaonekana kukula uchafu au vitu ambavyo vimetupwa hapo ili kujishibisha. Pia kando yake kuna seng'eng'e ambayo imewekwa ili kuzuia mahali hapo maalum pa kutupa taka.

Hapa ni sokoni na kuna watu ambao wanapita wakienda shughuli zao kuna magari ambayo yameegeshwa na kuna mtu aliyeshikilia dafu na pia kuna mihogo ambayo imekaangwa imeekwa tayari kuuziwa watu kuna pia karai inakaanga mihogo mingine.

Hili ni eneo la shambani na pia kuna mahali ambapo kumelimwa na kuna mahali ambapo kuna mimea mingi au miche mingi iliyomea. Kunaonekana kuna mgomba mmoja mrefu na kuna mengine ambayo inaonekana kwa umbali. Pia kuna miti mingine au nyasi zinazoonekana.

Huu ni ufuoni mwa bahari na kuna uchafu mwingi ambao upo kwenye mchanga, na pia kuna nyasi ambazo zimemea. Na kando yake kuna jumba jeupe ambalo linaonekana na pia kuna minazi mingi mirefu mirefu ambayo imemea, na kando na minazi hiyo kuna miti mingine ambayo pia imemea.

Eneo hili ni eneo la sokoni na sokoni hili linauza ndizi, kuna wamama ambao wanaonekana kwa mbali na kuna wengine ambao wanaonekana wakipanga ndizi zake, na huyu mwengine aliye upande wake wa juu pia anaonekana akipanga ndizi zake huku akingojea wateja.

Katika meza hii kuna sahani mbili na glasi moja. Sahani hizi, moja imebeba vitobosha na ingine imebeba michuzi mbili za aina tofauti tofauti. Kwa glass kuna sharubati.

Hii ni soko na soko hili kuna bidha mbalimbali Kuna nazi, kuna ukwaju pia kuna vitu ambavyo vimesiagwa kuna vingine havijasagwa vina rangi tofauti tofauti, viungo tofauti tofauti ambavyo vinatumika katika upishi na vinapendeza kweli kweli.

Hapa kuna ng'ombe, na ng'ombe hawa wanaonekana wakiwa wamelala. Wengi wamelala chini, lakini wawili wamesimama. Mazingira haya ya ng'ombe yanaonekana kuwa machafu, maana kuna nyasi, na upande mwengine kuna nyasi ambayo inayoliwa na ng'ombe hawa. Ng'ombe hawa ni wa aina ya gredi.

Eneo hili ni eneo la ufuoni mwa bahari, na kuna watu ambao wanaonekana wakitembea kwa mbali, lakini kuna mtu mmoja ambaye anaonekana akiwa ako katika kazi yake. Mtu huyu anachoma samaki, samaki hizi zimeekelewa katika waya fulani na huku aking'ang'ana kuzipanga.

Sehemu hii ni sehemu ya mbuga ya wanyama na pia kuna nyasi nyingi ambazo zimemea. Ninaona ndovu wengi ambao wanatembea katika sehemu hii. Kuna wengine wakubwa na kuna wengine wadogo pia. Ndovu hawa wanaonekana wakila nyasi.

Hapa kuna mto na mto huo umezingirwa na seng'eng'e. Kando ya seng'eng'e hio kunaonekana kuna watu wengi ambao wamesimama wakitazama mto huo. Mto huo maji yake yanaonekana kwamba hayako masafi vile na pia kuna nyasi nyasi ambazo zimemea.

Hapa ni hotelini na hoteli hii iko karibu na bahari kuna watu ambao wamekaa wanakula na kuna pia mtu mmoja ambaye ni mhudumu wa hoteli hiyo akiwa amebeba bakuli kubwa ambayo imebeba vyakula mbalimbali kuna mchele, kuna supu na chapati.

Hili ni eneo la sokoni, na wakati huu ni wakati wa usiku. Kuna taa ya chimney ambayo imewashwa, na pia katika meza hii kuna vyakula mbali mbali ambavyo vimewekwa katika meza hii. Kuna mishikaki, kuna kachumbari, na pia kuna chupa ambayo ikona sharubati.

Eneo hili ni eneo la ufuu wa bahari. Kuna mtu mmoja ambaye anaonaonekana akitembea na amevalia shati ya rangi ya nyekundu na kaptura. Mtu huyo anaonekana akielekea katika sehemu fulani. Hapa naona miti ambayo inanawiri vizuri na kwa umbali kuna vibanda ambavyo vimetengenezwa ili watu kutulia.

Hili ni soko la kuuza fanaka au bidhaa mbali mbali na bidhaa hizi zimewekwa katika mikebe tofauti tofauti. Pia bidhaa hizi zikona rangi tofauti tofauti. Kuna zile ambazo zimesagwa, kuna zile ambazo ziko za tembe tembe.

Hiki ni kibanda cha muuzaji, anaonekana kuuza bidhaa mbalimbali au viungo vya kupikia vyakula, vingine vilivyosagwa, vingine havijasagwa na vilivyo katika hali ya tembetembe kisha viko na rangi tofautitofauti maridadi inayopendeza machoni.

Hapa kuna msichana ambaye anaonekana akitoa ndizi maganda. Kuna ndizi zingine ambazo ameshatengeneza, Na hapa kuna migomba ya ndizi ambayo imepandwa mengi sana na inayo onekana kwa umbali. Mschana huyu anaonekana kuwa eneo la shambani.

Eneo hili ni la soko la samaki na kuna samaki wa rangi tofauti tofauti. Kuna wenye wakona rangi nyekndu, kuna samaki wengine wamejikunja na kuna wengine ni weusi. Samaki hawa wakona nambari tofauti. Kuna wengine na nambari thelathini na mbili na sitini na nne.

Meza hii imepambwa na vyakula vya aina mbali mbali. Kuna maandazi, kuna keki, kuna bakuli pia iliyo na mchuzi na kuna vitu vingine zaidi. Chakula hivi vinaonekana vikiwa vitamu sana.

Hapa kuna ng'ombe na ng'ombe hawa wanaonekana ni ng'ombe wa maziwa. Wana rangi nyeupe kuna mama anaonekana akihudumia ng'ombe hawa. Ng'ombe hawa wako ndani ya zizi, zizi lao linaonekana sakafu ikiwa safi.

Hapa ni shambani na shamba hili ni la migomba ya ndizi. Na juu yake kunaonekana kumefunikwa na hema. Na migomba hii inaonekana inanawiri sana maanake matawi yake yako katika hali nzuri.

Hili ni eneo la mjini na pia kuna pikipiki zinazoonekana zimeegeshwa kwa umbali. Kuna watu wanaotembea kwa barabara na pia kuna mtu mmoja ambaye anayetengeneza shawarma. Kuna nyama ambayao iliyowekwa kwa mashini fulani na imezungushwa zungushwa inakatwa vipande vipande ili kutengenezea shawarma.

Hapa kuna meza ya rangi ya kahawia na pia kuna box ambalo linaonekana likiwa na karatasi za uchafu. Na pia katika meza hii kuna bakuli moja iko haina chakula na kuna wengine imewekwa vyakula ndani yake. Vyakula hivi vinaonekana vingine vikiwa ni wali na vingine vikiwa ni nyama.

Hapa kuna watu watatu, wawili wanaume na mmoja mwanamke ambaye ameketi. Wote wamevalia sare zao za kikazi, wamevalia mabuti pia. Kuna jiko na kuna sufuria iliyoko ni juu ya jiko na pia umevalia kofia kwa kichwa nyeupe. Mtu mmoja anaonekana akipima vitu hivyo vilivyokuwa, kitu hicho, kilichokuwa kwa jiko.

Shamba hili limepandwa mahindi na mchanga wa au udongo wa shamba hili ni mwekundu. Mahindi haya yanaonekana kwamba yameliwa na wadudu na hayako katika hali nzuri. Yameajibika hivi kuonekana kwa kuonyesha kwamba hakuna mavuno mazuri.

Hapa kuna jiko, jiko hii limeekelewa nyama ambayo imedungwa kwa vijiti kwa kiswahili ni mishakiki na kuna mkono wa mtu unaonekana kuwa ni yeye anayetengeneza nyama hii au kuipika iliikawe tayari kulika.

Hapa kuna meza na meza hii imeekelewa vyakula mbali mbali na pia kuna vijiko ambavyo vimewekwa kwenye kisahani zinazotumika kulia vyakula hivi, katika vyakula hivi kuna mchele wa pilau, mchele uliotiwa rangi na nyama, kuna mchele ambao umewekwa ndimu, kuna nyama samaki na nyama za aina mbalimbali.

Hapa kuna ng'ombe na ng'ombe hawa wanaonekana wakiwa zizini. Kuna ng'ombe wawili wakiwa na rangi ya kahawia na wengine wanaonekana wakiwa kwa mbali. Walio kwa mbali ni ng'ombe wa maziwa na hawa wa kahawia wanaonekana wakitengewa wakija katika eneo fulani.

Hapa kuna mtu mmoja amebeba kifaa mgongoni na mtu huyu anaonekana akiosha ng'ombe. Ng'ombe hawa wamewekwa kwenye zizi lao tayari kuoshwa au kutumia dawa ambayo imebebewa na mtu. mtu huyu amevalia sare yake ya rangi ya blue

Hapa kuna bidhaa mbalimbali, kuna zilizosagwa na kuna zingine hazijasagwa. Kuna tangawizi, kuna iliki na bidhaa hizi zimewekwa pesa mbalimbali. Kuna zingine zinauzwa mia nane kuna zingine mia nne kuna zingine mia moja na themanini, kuna zingine mia moja sabini.

Hapa kuna sahani na sahani hii imebeba viazi karai na mchuzi uliyoekwa kweye kibakuli katikati na uko na pilipili ndani na pia kuna maandazi na pia kuna keki ambazo zimeekwa hapo kando.

Hapa ni sokoni na soko hili kuna bidhaa mbalimbali. Kuna bidhaa zingine zikiwa zimesagwa na zingine zikiwa za tembe tembe. Bidhaa hizi zimewekwa katika ndoo tofauti tofauti. Kuna bidhaa zilizo na rangi nyekundu na zingine zina rangi ya kahawia.

Hapa kuna nyoka ambaye ameonekana akiwa juu ya mti. Nyoka huyo anaonekana akiwa anatazama kitu fulani, na pia amejikunja. Nyuma yake, kuna kitu cha kijani kibichi. Na pia kuna dirisha ambalo linaonekana, na dirisha hilo liko na waya.

Hapa kuna mtu ambaye amekaa na anaonekana kwamba akiandaa vyakula mbalimbali. Kuna vyakula vingine vitu vingine ambavyo ameshikilia kwa mkono kunalo vyakula vingine ambavyo anatia kwa mafuta na huku wakitoa. Mtu huyo anaonekana ametengeneza kaimati ambazo zimewekwa kwenye sinia.

Hapa kuna miti ya minazi, na kwa umbali kuna jengo jeupe. Mazingira haya pia yanaonekana masafi na matulivu. Hapa ni karibu na ufuo wa bahari, ambapo watu huja kujituliza au kupumzika.

Hapa kuna meza ya rangi ya kahawia na mezani humu kuna chakula, sahani mbili za chakula, moja ikiwa na mchele na nyama ya kusiagwa, mayai na kachumbari na ingine na mchele na nyama ya kusiagwa na kachumbari, kuna glasi tatu za maji, chupa tatu za maji na juice .

Hapa ni eneo la nje au karibu na barabara, au tunaweza sema ni sokoni. Kuna karai mbili, moja ikiwa iko na muhogo wa kukaranga, na kuna mtu mmoja pia kando yake anaonekana akiwa na madafu juu ya meza, na huku akiwa mengine yametengenezwa, yamechongwa na mengine bado.